Wahudumu wa afya waliovaa sare za kijani na barakoa wapo karibu na meza ya matibabu yenye dawa, vifaa vya hospitali na maandiko. Mmoja anaangalia kipuko cha dawa, huku mwingine akianzaandika kwenye daftari. Wanaonekana kuwa katika chumba cha hospitali au kituo cha afya wakiendelea na kazi ya kitibabu kwa umakin

Watu wawili wameketi kwenye viti vya plastiki. mmoja wao aliyevaa blauzi ya samawati anampatia karatasi mwanamke mwingine aliyevaa mavazi ya kidoa na barakoa. Anaonekana akihusika kwenye shughuli ya usajili. Na kuna watu wengine walioketi nyuma yao, katika eneo linalofanana na kambi.

Watu wanne wamevaa mavazi maalum ya upasuaji pamoja na glavu, kofia na barakoa. Wanasimama karibu na meza ya upasuaji wakitumia vifaa vya kijitibabu. Kuna mwanga mkali unaelekezwa kwenye eneo la upasuaji na kifaa cha kuangazia kimeinuliwa juu. Kando kuna mashini na meza ndogo yenye vifaa vingine vya matibabu.

Kuna mtu aliyelazwa kitandani akiwa amelazwa ubavuni huku akiwa amefunikwa na blanketi nyekundu yenye michoro ya mstari na chekeredani pembeni kuna mtu aliyevaa nguo nyeupe asemekana kumhudumia au kumsaidia. Ukuta wa chumba una rangi ya samawati na mazingira inaonekana kuwa ya hospitali au sehemu ya huduma ya afya.

Hiki ni chumba cha hospitali ambapo watu Wawili walio vaa mavazi meupe ya kujikinga wanaonekana wakihudumia mgonjwa kitandani. Mgonjwa yuko katika hali ya usingizi au kupumzika na kuna mashine ya usaidizi wa afya ukutani nyuma yao.

Madaktari hawa wako katika harakati za upasuaji. Wamevalia mavazi ya upasuaji yenye rangi ya samawati kijani na pia wamevalia barakoa. Wote wana glavu za upasuaji. Nyuma yao pana mashine za hospitali ya rangi ya kijivu.

Mwanaume amevaa blauzi ya samawati na suruali ya kahawia anasafisha mikono yake kwa kutumia mtungi wa plastiki wa kijani uliowekwa kwenye kifaa cha kuchujia maji au sabuni. Pembeni kuna watu wengine na bidhaa nyingi za sokoni. Kuna vibanda na mabango ya matangazo. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi katika eneo la biashara.

Mama ameketi kwenye benchi huku amemshikilia mtoto mchanga. Mtu mwingine aliyevalia sare ya rangi ya kahawia na njano anamwangalia mtoto huyo kwa makini akionekana kumpatia huduma ya afya. Huenda ni chanjo au uchunguzi wa kawaida. Kuna watu wengine walioko karibu mmoja akiwa amesimama nyuma yao. Tukio linaonekana kufanyika kwenye mazingira ya kijamii au kliniki ya nje. Mazingira haya yanaashiria juhudi za kutoa huduma za afya kwa watoto.

Gari jeupe kubwa lenye muundo wa lori limesimama juu ya nyasi za kijani katika eneo wazi lenye miti na vichaka pembeni. Gari hilo lina alama ya moyo mwekundu na maandishi ya hudhurungi kwenye upande wake. Katika mandhari ya nyuma, kuna magari mengine madogo yaliyopaki na miti yenye majani mengi, hali inayoashiria mazingira safi na utulivu. Mwanga wa jua unatoa vivuli virefu ardhini ikionyesha kuwa ni asubuhi au jioni.

Watu kadhaa wamekusanyika wengi wakiwa wamevaa sare za samawati na mistari ya manjano. Wanaonekana wakiwa na furaha huku mtu mmoja akiwa anakabidhi au anapokea kifurushi. Kuna mazungumzo na tabasamu na mazingira yanaonyesha tukio la kijamii au rasmi.

Mwanaume aliyevalia barakoa anampatia mwanamke kifurushi mikononi huku mtoto mdogo akiwa ameshikiliwa na mamake. Wote wanasimama jangwani na nyuma kuna kibanda cha nyasi. Anga ni angavu na mazingira yanaonekana kuwa ya eneo kame lenye changarawe na udongo wa rangi ya udongo.

Watu kadhaa wamesimama na wengine wameketi karibu na gari jeupe lenye alama msalaba wa samawati. Gari hilo lina mlango wa nyuma hujawazi na mtu mmoja anaonekana akishuka kutoka ndani. Watu walikusanyika wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali na wengi wao ni wanawake. Eneo linaonekana kuwa la vijijini ardhi ni ya mawe na vumbi.

Kundi la watu limesimama mbele ya gari maalum. Wanaonekana wakifanya uzinduzi rasmi huku utepe wa njano ukiwa sehemu ya sherehe hiyo. Baadhi yao ni maafisa wa serikali au wahuduma wa afya na wengine wameshika mikono kama ishara ya ushirikiano.

Mtu anaonekana akitabasamu kwa furaha macho yakiwa yamefungwa kidogo kwa sababu ya kicheko. Mdomo umefunguka na meno meupe yanaonekana wazi. Ngozi yake inang'aa kwa mwanga wa asili na uso unaonyesha hisia ya uchangamfu na furaha ya ukweli.

Mtu huyu aliyevalia koti jeupe la maabara na glovu za rangi ya samawati, ishara kwamba yuko katika mazingira ya kitaalamu au vile hospitali au maabari ya meno. Anashikilia mfano wa meno ya binadamu kwa mkono moja na kwa mkono mwingine anatumia mswaki kuonyesha jinsi ya kusafisha meno vizuri.

Mikono iliyo kwenye glavu za waridi inashikilia vifaa viwili vya kidaktari. Kifaa kimoja kina kioo kidogo cha mviringo, ingine kinafanana na koleo dogo. Mandhari nyuma ina rangi ya samawati nyepesi na hakuna vitu vingine karibu.

Mwanaume amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, huku daktari aliyevaa glavu nyeusi akimkagua meno kwa kutumia kifaa cha matibabu. Mgonjwa anaonekana anatabasamu na kutulia wakati wa ukaguzi. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kliniki ya meno yenye mwangaza mzuri.

Mtu mmoja anaonekana anatumia fimbo ya mti kama mswaki wa asili, huku akitabasamu na kuonyesha meno yake meupe. Anaishikilia kwa vidole vyake na kuisugua kwenye meno ya mbele. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa ya kijani kibichi. ikionyesha kuwa yuko katika mazingira ya asili au kijijini.

Mtu anaonekana akitumia fimbo ya mswaki wa kienyeji kusafisha meno yake. Ana tabasamu ndogo na meno yake yanaonekana wazi. Mikono yake yameshika fimbo hiyo kwa nguvu na nyuma kuna mazingira ya kijani yakionyesha kuwa yuko nje.

Mtoto amelala kwenye kiti, huku mtu mzima akiwa anamhudumia. Amevaa mavazi ya kinga, na kuna vifaa vya kitibabu mezani. Mazingira yanaonyesha kua huduma inatolewa nje, kwenye eneo lenye miti na hewa safi. Wengine pia wanaonekana wakifanya kazi hio kwa utaratibu.

Kuna mikono miwili iliyovaa glovu za samawati, kila mkono umeshika kifaa cha chuma kinachofanana na vifaa vya daktari wa meno. Mandhari hii na ni mweupe kabisa na vifaa vinaonekana kuwa safi na tayari kwa matumizi ya kitibabu.

Maafisa wa usalama wamevalia nguo nyekundu na kofia ya usalama ya samawati. Mmoja wao anainama kuchunguza kilichoenea hapo. Ardhi hapo palipo ni ya nyeusi na ina mabaki ya inachooenakana kuwa mkasa wa moto. Watu wamekusanyika kuhudhuria kinachoenea.

Magari mekundu ya kuzimamoto yameegeshwa mbele ya jengo refu wakati wa usiku taa zikiwa zimewashwa. Wazimamoto wamevalia mavazi rasmi ya kazi na wanaonekana wakishughulika na bomba refu la maji lililoenea majini. Eneo linaonekana kuwa la makaazi na kuna mwanga wa taa za mitaani unaoangazia tukio hilo.

Nyumba hii ina paa ya rangi ya kijani, kuta zake ni ya rangi ya kijivu. Kuna maji yaliyokolea kando ya nyumba hiyo. Nyuma yake kuna miti na mimea ya rangi ya kijani. Kando yake kuna chumba kidogo yenye kuta za kijivu pia. Nyumba yenyewe ina madirisha mengi na ni giza kutoka ndani.

Mtaa wa makaazi umejaa maji ya kahawia baada ya mvua kubwa kunyesha. Watu wengi wamevalia mavazi ya kawaida wakitembea kwenye barabara yenye mafuriko, huku wakijaribu kufika mahali salama. Majengo ya pande zote yanaonyesha hali duni ya maisha, na baadhi ya watu wanasimama kando wakitazama hali hii.

Mwanamke amesimama karibu na kiti cha plastiki cha samawati akimsaidia mtu mwingine anayenawa mikono kwa kutumia mtungi wa maji. Papo mbele nyumba ya mabati katika mtaa wa mabanda na mazingira yanaonyesha njia ya udongo, vyombo vya plastiki na hali ya maisha ya kipato cha chini.

Watu watatu wanaonekana wakitembea kwenye maji yaliyotuama mitaani. Mmoja wao anaonekana kuhitaji msaada na anashikwa na wenzake. Nyuma yao kuna watu wengine na majengo yaliyozingirwa na maji ya rangi ya tope. Mazingira yanaonyesha hali ya dharura au athari za mvua kubwa.

Juu ya debe kubwa jeusi la taka, taka nyingi zimejaa hadi kufurika. Kuna vikombe, mifuko vya plastiki, mabaki ya chakula na karatasi. Taka pia zimezagaa chini, juu ya majani yaliyokauka yatapakaa sakafuni karibu na ukuta wa matofali.

Dogo inateketea kwa moto mkali. Moto unaenezwa moshi mzito angani. Mtu aliyevaa sare ya kuzima moto na kofia ya njano ananyunyizia maji kwa bomba ili kuuzima. Eneo linaonekana wazi lenye majani mafupi na ardhi ya vumbi.

Dari ya kijani kibichi ya shamba kubwa la mimea mirefu yenye majani mapana inaonekana wazi. Mbali kuna miti mirefu na anga lenye mawingu maridadi, huku mwanga wa jua la machoe ukImulika upande wakulia, na zingira ni ya tulivu na hewa safi.

Chumba hiki ni cha hospitali au kliniki chenye mashine kubwa ya uchunguzi wa kichwa au meno. Kuta zake ni rangi ya krimu, sakafu ni ya vigae vya kahawia, na kuna meza ya mbao upande wa kushoto ikiwa na karatasi na kompyuta.

Ujumbe huu ni wa kuelimisha kuhusu afya ya akili ikiwa na maandishi ya rangi ya manjano na samawati juu ya mandhari nyuma ya rangi ya machungwa inayoonya dhidi ya maneno yasiyofaa kwa watu wenye msongo wa mawazo. Mtu mmoja naonekana akiwa ameshika kichwa kwa huzuni kuonyesha hali ya mafadhaiko. Pembeni kuna utepe wa kijani kibichi ishara ya uhamasishaji kuhusu afya ya akili.

Mtu huyu aliyeweka mkono wake kwenye paji la uso, amevalia shati ya hudhurungi. Ana mkufu wa rangi ya dhahabu shingoni. Ana nywele nyeusi, pia. Kidosho aliyevaa koti nyeupe anamwonyesha ripoti aliyoishikilia mkononi.

Chupa ndogo yenye kofia ya dhahabu imesimama wima. Imeandikwa maandishi ya kijani na meupe. Ndani kuna kimiminika kisichoonekana vizuri. Chupa imefungwa vizuri kwa mfuniko wa plastiki na karatasi ya maandishi imebandikwa mbele. Mchoro uko kwenye usuli wa rangi ya samawati iliyokolea.

Kuna vidonge vyeupe vilivyopangwa mbele na nyuma kuna masanduku ya dawa iliyowekwa kwa mlingano. Sanduku lina sehemu yenye rangi nyekundu upande wa kushoto na upande mwingine una samawati na maandishi meupe juu yake. Muundo wa boksi unaonyesha chapa ya dawa maarufu ya kutuliza maumivu.

Mwanamke amembeba mtoto mchanga kwenye mikono yake huku mkono wa mtu mwingine ukimpatia mtoto matone mdomoni. Wote wako ndani ya chumba chenye ukuta wa samawati na sura zao zinaonyesha utulivu. Mtoto anaonekana kuwa katikati ya huduma ya kitibabu au chanjo.

Mkono huu wa mtu unapewa huduma wa afya. Mkono huo unashikiliwa na mtu aliyevaa glavu jeupe akitumia kifaa kidogo kuchukua tone la damu. Sehemu ya chini inaonekana kuwa na majani na udongo, ikionyesha kuwa huduma inafanyika nje au katika mazingira ya kijijini. Mikono yote miwili imekaa kwa utulivu, ikionyesha hali ya kuaminiana au umakini.

Mama anashikilia mapacha wachanga kifua kwa kifua wakifunikwa kwa kitenge. Wote wawili mama na mhudumu wa afya aliye karibu naye wamevaa barakoa. Mhudumu huyo anaonekana kumpa ushauri au msaada. Mazingira ni ya ndani, yenye mwanga wa kawaida na nguo za watoto zinaonekana karibu.

Mwanamke amevaa fulana ya manjano na mkufu wa samawati shingoni. Anashikilia mkono wa mtoto mdogo. Anatumia kifaa chenye rangi ya samawati kumpaka mtoto kitu kwenye kidole. Huenda ni alama ya kudhibitisha huduma aliyopokea. Mtoto amevalia nguo nyeupe na mkono wake mdogo unashikwa kwa uangalifu.

Mwanamke ameketi juu ya kitanda cha hospitali akiwa amemshika mtoto mchanga kwenye blanketi la rangi mbalimbali. Mwanaume aliyevaa nguo za giza anasimama kando ya kitabu na anaonekana akimhudumia mtoto huyo. Kitanda kimetandikwa shuka ya rangi ya krimu na upande mwingine kuna mtu mwingine aliyelala. Mazingira yanaonyesha chumba cha hospitali chenye vitanda vya wagonjwa.

Mwanamke amelala kwenye kitanda cha hospitali, akiwa amevaa barakoa na kitenge cha manjano. Muuguzi wake umevalia sare na anamshika kwa uangalifu kutumia mkono wake. Kitanda kina mashuka yenye maandishi, na kuna vitanda vingine pamoja na vifaa vya hospitali upande wa nyuma.

Hii ni sehemu ya kuchotea maji ambapo mtu anajaza mitungi ya plastiki kwa kutumia mabomba yaliyojengwa kwenye ukuta wa kituo kuna mtu anayetoa huduma upande wa ndani huku mwingine akiwa upande wa nje akichota maji sehemu hii inaonyesha matumizi ya huduma ya maji pamoja katika jamii.

Kifaa cha mazoezi kimeundwa kwa ajili ya watu wanaofanya mazoezi na wanazingatia mazoezi hayo. Kinahusisha vifaa vya kudumisha mwendo na kushughulikia misuli, pamoja na vipengele vya lishe au njia za msaada kwa ajili ya ushindani. Kinajumuisha vipengele vya kudumisha ustawi, vya kusikiliza mwendo wa mwili, na kifaa kilichounganishwa upande mmoja. Pia, kuna eneo la kushughulikia mazoezi ya mkononi, ambapo watumiaji wanaweka mikono yao na kushinikiza au kusukuma ili kufanya mazoezi kwa ufanisi.

Mchezaji wa mpira wa vikapu, ameketi chini ya uwanja wa mbao huku akishika mguu wake wa kushoto kwa maumivu. Amevaa sare ya rangi ya zambarau na manjano huku mashabiki wakionekana kwa nyuma wakiwa wamekaa wakitazama tukio hilo kwa makini. Mchezaji anaonekana mwenye maumivu na hali ya wasiwasi.

Mikono miwili imeonyeshwa ikiwa imechoka na ina ngozi iliyokunjamana. Vidole vinaonekana kuwa na alama za kazi ngumu baadhi zikiwa na michubuko na kucha zilizochakaa. Rangi ya ngozi imebadilika kutokana na kazi ya mikono ya muda mrefu ikionyesha maisha ya mtu aliyezoea kazi nzito au hali ngumu.

Hivi ni vifaa vya usalama vinavyotumiwa wakati wa michezo kama vile kuendesha baiskeli. Kuna kofia ya usalama vya rangi nyeusi juu, huku chini kuna jozi ya vikinga magoti, vikinga vikundo vya mikono na vikinga viwiko. Vifaa vyote ni vya plastiki ngumu na ngozi vikiwa vimeundwa kuzuia majeraha wakati wa kuanguka au kugongana.

Hili ni lango la mchezo wa mpira wa mguu. Lango hili limeundwa kwa fremu ya chuma yenye rangi machungwa na nyeusi. Nyuma ya fremu kuna wavu ulioshonwa kwa mpangilio wa miraba unaotumika kuzuia mpira usitoke nje baada ya goli.

Mguu unaonekana kuwa umevimba upande wa chini karibu na kifundo. Ngozi ina rangi ya kawaida lakini kuna alama ndogo za wekundu na michibu kwa midogo. Vidole vya miguu viko huru bila jeraha moja kwa moja. Sehemu inayozunguka kisigino inaonekana imevimba zaidi huenda kuna maumivu. Sakafu ni ya rangi ya kijivu na taa ya ndani yamulika vizuri sehemu hiyo.

Mzizi wa mti mkubwa umezungukwa na mmea wa kupandamana ya wenye majani ya kijani. Majani hayo yana umbo la pekee na mengine yameanza kubadilika rangi kuwa ya njano. Mmea huo unapanda juu ya shina la mti na mwangaza wa jua unapenya katikati ya majani ukitoa muonekano wa asili uliochangamka. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani na yenye uhai.

Hii ni shamba lenye mimea ya nyanya iliyo na matunda mabichi ya kijani, ikiwa imefungwa kwenye miti ya kuegemeza. Pembeni kuna mistari ya vitunguu vikiwa vimepandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu wa jua. Mandhari ya nyuma ina miti na uzio wa mbao.

Huu ni mgomba wenye mkungu wa ndizi changa. Ndizi bado ni mbichi na kijani. Majani ya magomba yanaonekana mengi; mengine mabichi, mengine yamekauka. Mazingira yanaonyesha bustani yenye mimea mingi. Hali ni ya kijani kibichi na ya rutuba.

Katikati kuna mmea wenye maua madogo ya manjano. Pembeni kuna mawe ya kutembelea na mtu amesimama karibu akiwa amevaa blauzi nyekundu, sketi ya kijivu na viatu vya kijani. Eneo linaonekana kuwa la nje lenye vichaka na nyasi karibu na mawe makubwa.

Hii ni mimea ya asili iliyoota katika eneo la kichaka au msituni. Majani marefu ya kijani kibichi yamechanganyika na matawi na vichaka vingine vidogo. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya asili, huenda ikawa ni sehemu isiyotunzwa sana au iliyoachwa yote kwa uhuru.

Mimea ya kijani imejaa juu ya shina kubwa la mti Kuna mauwa madogo ya rangi ya zambarau na nyuma kuna anga la samawati lenye mawingu meupe. Miale ya jua inaonekana ikiangaza upande mmoja.

Mmea huu ni wa rangi ya kijani kibichi. Ina matawi ya hudhurungi na majani ya rangi ya kijani. Chini yake pana nyasi ya rangi ya kijani pia, ina majani mapana kushinda majani ya nyasi.

Katikati kuna mmea wa alovera wenye majani marefu, makavu pembezoni na wenye miiba midogo. Mmea huu uko juu ya mbao zilizochakaa na nyuma yake kuna vichaka vya kijani yenye majani mengi. Mwanga wa jua unapenya na kufanya mazingira yaonekane wazi na yenye uzuri wa asili.